Watu watano walio simama, wawili wakiwa wanawake na watatu wakiwa wanaume, kuna mtaandiko mwekundu nyuma ya watu hawa watano, kuna bendera kama tatu, kuna watu wawili vichwa vinavyonekana hatuwezi watambua vizuri.

Aliyekuwa raisi wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Nyuma yake kuna mlinda usalama, nyuma yake kidogo kuna watu wengi. Kando yake kuna mtu aliyevalia shati ya nyeupe, amevalia miwani, anaonekana kutabasamu.

Watu wakiwa ofisini, wawili wameketi wakimskiza mmoja wao ambaye ni mwanaume amevalia mask nyeusi akiwaogelesha. Ofisi hii inaonekana kuwa ya serikali. Ina pambo nyekundu, imeandikwa Huduma Kenya.

Watu wengi wanaonekana kuwa wenye furaha, wanasherehekea wameinua mikono yao juu. Wengine wakiwa firimbi mdomoni ambayo ni ya manjano. Kuna mwingine amevalia shati ambayo nyekundu anaonekana kutazama simu yake, amevalia miwani na kuna mwingine ambaye amevalia shati ambayo ni ya kijani.

Watu wengi walio kusanyika wameinua mikono wengine wao, wengine wakiwa wameshikilia vifaa vyekundu, wengine bendera ya Kenya, Nao waliovalia kofia na wengine hawajavalia. Wengine pia wamevalia shati iliyo andikwa tusker laga. Wengine wamevalia sweta nyeusi, sehemu ya nyuma yakionekana kuwa hali ya anga enye buluu.

Watu wengi ambayo wamekusanyika kwenye sehemu ya nje wakiwa wameshilikia bendera ya kenya, baadhi yao mavazi yao yameandikwa kenya wengine wanaonekana wenye furaha wakiinua mikono yao na wengune kupanua vinywa vyao.

Sehemu inaonekana ni ofisi kuna viti, kompyuta, kuna watu wengi ambao wamesimama wengine wakiwa wameketi. Watu hawa wanaonekana wakiwa wakihudumu na wengine wakihudumiwa. Ukuta ofisi huu umepakwa rangi nyeupe, kuna maandishi kwenye ukuta ambao umeandikwa Huduma Kenya

Watu wawili ambao wametenganishwa na glasi, Mmoja akiwa upande wa ndani mwingine wa nje wa ndani amevalia shati ya nyeupe kuna kompyuta ambaye anaitazama, anamhudumia muuzaji wa kwa nje amevalia nyeusi, Kuna bano ambao imeandikwa nambari nne immigration ofisa.

Wachezaji walio uwanjani wanacheza mpira. Kuna watazamaji ambao waonekane vizuri upande wa nyuma. Mchezaji mmoja anayepiga mpira amevalia nyekundu, ikiwa wengine wamevaa ya samawati na manjano.

Watu wengi waliokusanyika wengine wakiwa wameketi wengine wakiwa wamesimama watu wawili ambao wamesimama wanaonekana kuvalia kofia ya mikeka ambayo ni ya rangi ya kahawia. Kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana akiwahutubia wenzake. Amevalia bendera ya kenya kwenye mgongo wake, kuna mwanamume anaonekana ameshikiliachupa na shati yake kuandikwa kenya airways ambayo ni ya kijani.

Wachezaji wa mpira wa miguu. Kuna timu iliyovalia nyeupe na nyingine imevalia nyekundu. Mchezaji mmoja aliyevalia nyeupe anakimbia akipiga mpira. Kuna bango ambalo limeandikwa police station nyuma ya wachezaji hawa.

Wachezaji watatu , wawili wakiwa wamevalia samawati, mmoja akiwa amevalia nyeupe, akiwa ameshika mpira kwa mkono. Watu wengi wakiwa kule nje wakitazama yanayoendelea.

Sehemu inayoonekana ya ofisi, kuna pambo ya baluni ambayo ni ya kijani. Kuna wanawake wawili ambao wamesimama na mwanamume mmoja anayetega umakini akihudumiwa na mwanamke anayetazama kompyuta yake. Kando yake kuna printa ambayo ni ya nyeupe. Kuna viti na meza.

Watu wenye furaha wanaonekana kuwa wanashangilia. Wachezaji wanaonekana kuwa wameinua kikombe cha ushindi juu. Mmoja wa anayeshangilia ameinua mkono wake na simu wake juu ambayo ni rangi ya nyeusi. Wako nje ya jengo ambayo inaonekana kuwa na rangi ya nyeupe na samawati.

Sehemu ya ofisi ya ukaribisho, tunaona watu waliovalia nguo ya nyeupe ambayo ina colar nyekundu na mwingine akivalia ambayo ina collar ya samawati, amevalia sketi ambayo ni ya nyeusi. Kuna watu wengi, mmoja wao aliyevalia shati iliyo na collar nyekundu akiangalia kompyuta ni kama kumhudumia mwenzake.

Ofisi ya serikali tunaona hayo kwa maandishi ambayo yameandikwa huduma. Ofisi hii inakaa kupambwa na kwa mapambo ambayo ni ya kijani, nyeupe na nyekundu. Kuna viti ambavyo ni vyeusi na mikono yao kuwa ya kijivu. Kuna watu ambao wanatazama kompyuta. Kuna watu ambao wanangoja kuhudumiwa. Kuna mtu mmoja aliyesimama amevalia nguo ya nyeupe.

Kuna wachezaji kwenye uwanja wanacheza mpira. Mmoja wapo wa wachezaji amevaa mavazi ambayo ni samawati ikiwa na mwandiko wa Betika ambao una mstari mweupe alafu kuna mwingine ambaye amevalia kijani alafu kuna watu ambao wanatazama mchezo huu.

Watu wengi wamekusanyika kwenye uwanja, wengine wakiwa wameketi wengine wakiwa wamesimama na wengine wanatembea, Kuna pango ambalo limeandikwa stadium Kuna nguo za taa refu. Hii ambayo tumeona wanataka kutazama kutazama tukio Fulani.

Kundi la wanaume ambao wengi wao wamevalia kofia ambayo ni ya rangi ya chungwa wanaonekana kuwa kwenye mkutano wa kisiasa kuna maandishi ambayo yameandikwa ODM ambayo imeandikwa kwa rangi ya chungwa pia.

Sehemu inayoonekana ya mahakama, kuna majaji watatu wamevalia mavazi ya meusi yakiwa nyekundu na kola nyeupe kuna bendera pale nyuma moja ikiwepo ya Kenya. Kuna pazia ambayo ya kijani na ingine ya manjano. Meza ya korti imefunikwa na kitamba jeupe, kuna watu ambao tunaona vichwa vyao.

Kuna umati wa watu kwenye ukumpi, wamevalia shati na kofia ya samawati. Wengine wana tai nyekundu, idadi kubwa wameinua mikono yao juu wakionyesha msisimko au mkubaliano. Baadhi ya watu wanatabasamu mazingira yanaonekana kuwa mkutano mkubwa.

Kuna mwavuli mmoja mkubwa wa rangi ya manjano na maandishi meusi yameandikwa Milicent T Omanga, ni mwanamke amaishikilia. Kuna watu ambao wamevalia mavazi amabayo yameandikwa Millicent Omanga kwa michoro mieusi na kuna choro wa mwanamke katika vazi hilo.

Watu wengi waliokusanyika kama kushangilia mchezo. Wengine wao wanaonekana kuwa na furaha na wenye msisimuko. Wengine wameinua mikono, wengine vinywa vyao vikiwa wazi. Mmoja wa watu hawa ameshikilia tarumbeta ndogo ya plastiki. Kuna sehemu ambayo imeandikwa Exit pale nyuma.

Kuna watu watatu, wawili wakionekana wa kike na mmoja wa kiume aliyevaa miwani. Wote wanatabasamu, wamevalia majoho mekundu na meusi. Yanafanana na mavazi ya kitaaluma au kimahakama, wamesimama nje ya jengo.

Aliyekuwa rais wa kenya Uhuru Muigai Kenyatta ameinua bibilia kwenye mkono wake wa kulia, upande wake wa kushoto kuna mkeo ambaye amevalia nguo ya nyeupe, kando yake kuna jaji anaonekana kutoa hotuba, kuna kundi kubwa ya watu nyuma yake.

Watu wanne wanaoonekana wachezaji, wamevalia mavazi ya nyeusi ambayo imeandikwa Kenya, kwa mwandiko mwekundu. Wa nyuma kabisa ameshikilia mipira miwili kwenye mabega yake. Wote wanatabasamu.

Watu wengi walio kwenye hema, kuna watu walio valia nyeusi na nyeupe wakionekana kuwa wahudumu, mmoja anaangalia rununu, wawili wakitazama computer iliyo mezani, meza yenyewe ikiwa udhurungi, chini ya meza kuna begi ambalo ni jeusi, kuna viti ambavyo ni vya samawati, kuna gari jeupe.

Rais wa kenya William Ruto anaonekana kua anaapa ama anawahotubia watu, kwenye mkono wake wa kulia ameshikilia bibilia na kwenye mkono wake wa kushoto amewekelea juu ya kitabu ambayo inaonekana kijani, mke wake amesimama kando yake amevalia nguo nyeupe ilioyo na michoro ya dhahabu na nyekundu.

Watu wengi wanaoonekana kuwa katika maandamano. Wengine wakiwa wanatembea, wengine wakiwa kwenye gari, wengine wakiwa juu ya gari hilo. Gari lenyewe likiwa la nyekundu. Watu wamevalia shati ya kijani wako barabarani.

Wachezaji wa Kenya wanaoonekana kuwa wenye ushindi wameinua mikono yao juu, wamevalia shati nyekundu iliyoandikwa Kenya airways na maandishi meupe, inasehemu ya kijani, wamevalia kaptura ambayo ni ya nyeupe.